Magari haya yamepangwa kwa minajili ya ununuzi, magari haya yamepangwa kutofautisha rangi kila mmoja kwa utaratibu, zimepangwa kwa minajili ili mnunuzi akija awe na urahisi wa kuchagua analolitaka.

Sokoni pa kuuzwa mna nazi, mahindi na hata vile watermelon . Vifaa hizi, hata vile avocado zimepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kuuzwa. Kila moja kiko katika kibanda chake ili kiuzwe.

Duka hili ni la mauzaji, yapo vifaa kama soda na hata vile maji, mnunuzi huyu yuko hapa mbele kwa minajili ya kununua kile ambacho anakitaka.

Mashine pauzwapo maziwa. Mhudumiaji huyu yuko kwenye kitengo hichi, ambapo anapima maziwa kutumia hili mashine. Wakulima hutumia mashine hizi za siku hizi ili waweze kupata matokeo bora kutokana na maziwa wanazo ziuza.

Gari hili linalotumika kwa usafirishiaji. Gari lenye miguu meusi, vioo nyeusi na hata vile ikona taa nyeupe. Gari hii hubeba watu takriban kumi na minne.

Maelfu noti za Kenya, Elfu hizi hutumika kwa kupata ununuzi ama kupeana kwa watu wapendanao. Hizi ni pesa taslimu za Kenya ambazo hutumika kwa mambo tofauti kama vile kununua na kuuza.

Manguo haya material ya kiafrika yamepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kuuzwa. Zimepangwa kila aina na kwa utofauti wa rangi. Manguo haya ya kiafrika yamepangwa sawasawa.

Soda, maji, mandazi, biskuti na vifaa tofauti tofauti zinauzwa katika hili duka, duka hili ambayo pia ina kitengo cha mpesa inatumika kwa mauzaji.

Duka ya M-Pesa , vile vile ni duka ya kuuza vifaa kama vile maji, soda na hata vile mkate. Maji yamepangwa kwa utaratibu hapa mbele. Duka hili la M-Pesa ni mahala ambapo wanunuzi huenda kupata huduma.

Duka la ununuzi. Duka hili ambayo hapa mbele iko friji ya kuwekwa soda na hata vile maji na vilevile huduma la M-Pesa hupeanwa katika hili duka ambalo watu hupata wanachokitaka.

Gari yenye migurudumu nyeusi, vioo nyeusi, na hata vile vile kuna mtu amesimama nyuma ya gari. Ameivaa reflekta ya rangi ya kijani. Hapa gari iliyoko simama, kuna nyasi ya kupendeza.

Watu hawa wawili wako nje ya duka la mauzo. Mbele ya duka hii ambayo pia inapeana huduma ya M-Pesa hata vile wanaotumia Airtel Money wanaeza kupata huduma.

Kioski pa kuuzwa maziwa, kioski ya Kieni dairy products ni mahala ambapo wanunuzi huenda kupata maziwa, mahali hapa wakulima hupata kifaa vyao kutoka kwa hili duka.

Simu la mkono, mwenye huyu simu, ako katika kitengo cha kutuma pesa, huitwa sim toolkit . Ako maeneo haya ya akaunti yake ya simu, ili aweze kukagua pesa anazo kwenye M-Pesa.

Gurudumu la gari. Gari huwa na magurudumu manne. Gurudumu hili linaoshwa ili liwe safi. Gurudumu hili nyeusi amnali limetolewa katika gari linaonekana kuosha ili lirudishwe.

Gari hii yenye migurudumu nyeusi, kioo nyeusi, ni gari ambayo imesimamishwa maeneo kuna nyasi mazuri. Kando yake yapo magari mengine nyeusi, ambazo pia zimesimamishwa.

Gari hili dogo nyeusi lime simamishwa katika hili hafaka watu wako hapa watu wengi ambao wamesimamisha magari yao yofauti gari hii nyeusi aina ya Mazda axela imesimamishwa.

Nyanya , vitunguu na hata vile viazi vitamu , zimepangwa kila mmoja katika sekta yake, nyanya hizi za kuiva na vile vile vitunguu ambazo tayari kwa matumizi , zimepangwa kwa minajili ya kuuzwa.

Kioski cha kununua maziwa kimeandikwa Mount Kenya Milk Depot . Wanaonekana wanunuzi wawili ambao wamesimama hapa mbele ili waweze kupata maziwa. Hapo nje yupo msichana ambaye amekaa kwa kufikiria, nyuma yake yuko msichina ambaye amevaa nguo nyeusi.

Cheti kilichotumika kupeana malipo. Malipo haya yalifanyika kwa benki kuu ya KCB kwa mwenyeji ili aweze kupata malipo. Cheti hiki kinaonyesha malipo kilifanyika saa ngapi. Malipo kilikuwa ya kiasi gani.

Gari hili nyeupe la usafirishaji. Gari hii yenye migurudumu nyeusi, kioo nyeusi na hata vile bodi ya nje nyeupe. Gari hii inatumika kwa usafirishaji kutoka eneo moja hadi ingine.

Duka la M Pesa. Ununuzi pia inafanyika katika hii duka ambazo kuna maji, kuna soda na hata vile mnunuzi anaonekana kuwa kwenye lango la hili duka ili aweze kupata anachotaka.

Dukani pa kuuzwa viatu. Viatu hizi zimepangwa kwa utaratibu. Kwa minajili ya unununuzi. Ili mnunuzi akija awe na urahisi ya kuchagua viatu anazo zitaka na kuenda nazo na kulipa pesa.

Magari haya mapya yamepangwa kwa minajili ya unununuzi. Magari haya aina ya benz, yamepangwa kwa utaratibu. Nyeusi na nyeupe ili mnunuzi akija awe na urahisi wa kuzichagua.

Mwanaume ameivaa koti nyeusi shati nyeupe. Ako kando ya gari dogo nyeusi ambayo ni gari yake. Amesimama kando kuikagua kwa umakini, ili aweze kuendelea na safari yake kwa utaratibu.

Gari nyeupe, magurudumu meusi na hata vile vioo vyeusi, gari ambalo hutumika kwa usafiri, gari hii inaleta faida kwa mwenye kwa vile inampea pesa na hata vile inamsaidia kwa maisha yake ya kila siku.

Magari yamepangwa kwa mnajili ya kuuzwa. Magari haya mapya huwa hupangwa katika stesheni, ili wanunuzi wakija, wapate urahisi wa kuchagua gari ambazo wanazitaka.

Magari haya mapya yamepangwa kwa minajili ya kuuzwa kutoka kwa nyeupe, nyeusi hadi kila rangi. Kwa minajili ili mnunuzi akija akue na urahisi wa kuchagua gari analotaka.

Sokoni pa kuuzwa manguo. Manguo yameekwa kwenye vitanda vya vioski . Vilevile zimeekwa juu ili wanunuzi wakija wapate urahisi ya kuzichagua na kununua wanazozitaka.

Sokoni pa kuuza vitunguu nyanya na hata vile viazi tamu vimepangwa kila moja kwa stesheni yake, vitunguu na nyanya tofauti na hata vile viazi tamu vimeekwa kando kwa minajili ya kuuzwa.

Mia taslimu pesa ya Kenya. Mia hii ya noti ambayo ilikuwa inatumika kwa enzi za kale, ambazo ingetumika kwa kazi ya kununua ama kupeana kwa watu tofauti.

Kifunguu ya gari. Hutumika kufungua gari milango zake, hata pia hutumika kuifunga vile vile. Huwa inabonyezwa na kufanya gari ianze miendo.

Gurudumu la gari. Gurudumu nyeusi michirizi rangi ya nyeupe. Gurudumu hutumika kwa gari ili gari iweze kupata mienendo bora na iweze kusonga kwa mwendo wa kasi.

Elfu moja taslim pesa ya Kenya, hii ni noti kubwa hapa nchini na vilevile ndio pesa ambayo inatumika ili watu waweze kupata kusaidika kwa tatizo lao la kila siku.

Pesa taslimu za Kenya. Noti hizi ni noti ambazo zilitumika enzi za kitambo. Noti hii ya mia mbili bado inatumika ilhali noti hii ya hamsini haitumiki kwa nchi ya Kenya.

Elfu moja mia sita pesa taslimu ya Kenya. Elfu moja ndiyo pesa ya noti kubwa hapa nchini Kenya. Mia tano pia inaonekana kubebwa, vilevile mia moja. Pesa hizi zikiongezwa, zinatoa hesabu ya elfu moja mia sita.

Kupata maelezo bora kuhusu insurance , Mayfair insurance wanapeana blog ili uweze kupata maelezo yanayofaa. Wanapeana insurance zao katika nchi mbali mbali kama vile Kenya, Uganda, Tanzania na nyinginezo.

Duka hili lina maandishi ya M-Pesa. Kwa siku mingi duka la M-Pesa hutumika kufanya transaction mbalimbali ili kuwezesha kwa kutoa na kuweka pesa ama kutumia wapendanao pesa kwa walio sehemu mbalimbali. Hii hufanyika kwa wananchi ili kupatiana pesa kwa wenzao.

Kituo cha kuuza magari. Watu wanaonekana kuzikagua moja baada ya mwingine. Watu hawa, wengi wao wanaonekana kuvaa koti nyeusi na shati nyeupe. Gari hizi ni za kila aina, rangi nyekundu, rangi nyeupe na hata rangi nyeusi.

Gari nyeupe yenye miguu nyeusi vilevile vioo vyake pia ni nyeusi. Gari hili linaonekana kuwa nje la jengo la Uhuru park ambako watu wengi huendanga hapa kujiburudisha.

Soko la kuuza nguo. Watu hawa wanaoneka kuuza nguo katika hili soko. Wengine ni wanunuzi vilevile kuna wauzaji. Mama huyu ambaye amesimama juu ya nguo, anaonekana kuwa muuzaji.

Haya ni magari mapya. Yamepangwa kwa ustaarabu kwa minajili ya kuuzwa. Gari nyeupe, gari nyeusi na hata magari mekundu yako hapa, kwa minajili ya kununuliwa. Mnunuzi anapokuja anakuwa na kazi rahisi.

Watu hawa wako kwa duka la m-pesa, wanaonekana kuhudumiwa na wahudumiaji ambao wako ndani kwenye hizi duka. Kila mmoja anaonekana kupanga foleni ili kuweza kuhudumiwa vizuri.

Hili ni duka la M-Pesa. Ukiangalia vizuri utaona maandishi ya M-Pesa yameekwa hapo mbele, ili mfanyibiashara anaweza kutoa au kutuma pesa kwa urahisi, kutoka kwa simu yake ya rununu hadi kwa simu ya mwenzio.

Gari nyeusi yenye miguu mieusi na mataa za nyuma za breki nyekundu. Kando yake ipo pia gari nyeupe lenye liko na bodi pale juu. Gari hili linaonekana kuwa mpya, mbele yake yuko msichana.

Muuzaji huyu anaonekana kuzikagua vifaa vyake anazoziuza. Hizi ni viatu zinazouzwa ili ziweze kununuliwa na wanunuzi. Mnunuzi huyu anaonekana pia kupiga gumzo na wenzake.

Gari nyeusi yenye miguu pia nyeusi. Hili ni gari mpya imeekwa hapa kwa minajili ya kuuzwa ili mnunuzi akija, ataiona gari na aikague ili aweze kuinunua.

Mama huyu yuko kwenye soko. Anaonekana kuziuza vifaa tofauti tofauti. Vifaa ambazo hutumika kama mapambo. Hizi huwanga vifaa ambazo waafrika ama wakenya huziuza kwa watalii.

Gari nyeupe lenye vioo nyeusi. Gari hili linatumika kwa kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Kando ya hili gari, ni ukuta nzuri lililopakwa rangi. Nyuma ya hili gari utaiona gate mlango mkubwa mzuri uliopakwa rangi.

Hili ni soko ya manguo. Manguo zimepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kuuzwa kwa watu wanaotaka kuzinunua. Mtu huyu anaonekana kutumia gari la wheelbarrow kwa kusukuma manguo.

Mahali pa kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwa ustaarabu, nyeupe, nyeusi na nyekundu. Yamepangwa ili kukuwe na urahisi kwa mnunuzi, atakapokuja kutafuta gari ya aina yake.

Viatu hizi zimepangwa kwa utaratibu kwa minajili ya kuuzwa. Viatu hizi ni viatu mpya ambayo yamepangwa ili mnunuzi akija aweze kuchagua viatu zake za kununua.

Msichana huyu anaonekana kununua mboga katika soko hili la mboga. Katika hili soko mboga zimepangwa za kila aina, katika vimeza vitofauti tofauti. Wafanyikazi hawa wanapata pesa kutokana na kuuza hizi mboga.

Watu hawa mmoja wao anaonekana kupokezwa kifunguo cha gari. Huyu nikama amenunua gari hili mpya na mwenye gari anampea kifunguo ili aweze kuwa na hiyo gari rasmi kama gari lake.

Magari haya yamepangwa kwa minajili ya kuuzwa. kuna magari meusi yenye miguu mieusi tena kuna magari meupe pia yenye miguu mieusi, yamepangwa kwa utaratibu.

Magari haya yamepangwa kwa minajili ya kuuzwa. Magari nyeusi mbele na nyekundu na zinginezo hapo nyuma. Gari hizi ni gari mpya, ambazo zimepangwa kwa utaratibu, kwa minajili ya kununuliwa.

Mahali pa kuuza mayai na smokie . Kando yake iko gari nyeupe yenye miguu meusi. Trolley hii imefunikwa na mwavuli mzuri sana. Trolley hii ni ya rangi ya nyeupe vilevile imeandikwa kwa rangi ya nyekundu.

Soko hili ni la kuuza matunda. Matunda zimepangwa za kila aina na zimeekwa kulingana na bei zao za kuuzwa. Wamama hawa wanaonekana kukaa kwa utaratibu, ili waweze kupata kuuza matunda haya.

Gari la Double Cabin. Gari hili lina miguu mieusi, vioo vyake pia vimepandishwa kufika juu na tena ni vioo vyeusi. Mahala pa kuweka mafuta, pia imepakwa rangi sawia na mwili wote wa gari.

Viatu hizi ni vya kuuza. Zimepangwa kwa ustarafu ili mnunuzi akija aone linalompendeza na haijukue na hainunue kutoka muuzaji. Inavyoonekana viatu hivi ni vya vikundi tafauti tafauti na ni vya miguu tafauti tafauti. Kila rangi iko hapa ili viweze kununuliwa kwa urahizi.

Duka la M-Pesa linaonekana kupewa maandiko makubwa ya M-Pesa hapa mbele. Duka hili sio la M-Pesa peke yake, lakini hata vile ukiangalia kwa umakini, utaona soda na vitu vinginevyo, hata maji, mipira ya kuchezea ya watoto pia inauzwa.

Hili ni gari nyeusi. Gari hili nyeusi lina miguu nyeusi. Mtu huyu anaonekana kukalia hii gari aina ya Subaru. Vile vile, yupo msichana ambaye amekaa mbele ya gari nyeusi.

Hizi ni samaki ambao zimechomwa kwa mafuta. Samaki hizi ziko hapa kwa minajili ya kuuzwa. Mfanyibiashara huyu anaonekana kushika pesa kwenye mkono wake na kufanya biashara yake ya kuuza samaki ili aweze kupata pesa yake ya kujihifadhi kwa maisha yake ya kila siku.

Matunda hizi, ovakado, machugwa, maembe na nyinginezo. Zilouzwa hapa zinaonekana kuwekwa kwa minajili ya kuuzwa. Ukiangalia kwa vizuri , utaona nikama yanapimwa kwenye haya kachupa kadogo, ili yaweze kupatikana kwa kuuziwa.

Duka la kuuza manguo ya kisasa. Manguo haya yamepangwa kwa ustaarabu na kila moja imeshonwa kwa rangi tofauti tofauti. Manguo haya ni manguo ya kupendeza ya kisasa.

Soko hili linaonekana kujaa na mimea tofauti tofauti, kuna matunda vilevile hata rabuoni ipo. Mwislamu huyu, anaonekana kuchagua nyanya zinazompendeza. Ameinama kuchagua vitu anavyovitaka.

Gari hili nyeupe lenye miguu mieusi. Gari hii ni aina ya Honda na tena ina vioo nyeusi. Gari hili ni gari la kupendeza ambayo watu wengi hutumia kama gari yao binafsi.

Magari yamepangwa kwa utaratibu. Magari haya yamepigwa picha kutoka nyuma. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna gari nyeupe, nyekundu, nyeusi na nyinginezo.

Magari haya yamepangwa kwa minajili ya kuuzwa ili mnunuzi akija akuwe na urahisi wa kuzikagua na kupata gari analolitaka ili kuinunua kutoka mahali hapa. Kwa umakini ukiangalia, utaona magari haya yamepangwa kwa ustaarabu ili kupeana kazi rahisi kwa ukaguzi.

Kijana huyu aliyoko mbele ya hili duka la M-pesa anaonekana kulala amezivaa slippers nyekundu kando yake pia yupo mtu amekaa juu ya dirisha na vilevile akazitoa slippers zake kwenye mguu.

Gari nyeusi na tena ni gari mpya. Kando yake iko gari nyeupe ambayo pia ni gari mpya. Hapa ni mahala pa kuuza magari. Mnunuzi atakuja na kuchagua gari aitakayo.

Mama huyu yuko kwenye kibanda lake sokoni, anaonekana kuuza vifaa tofauti tofauti. Kwenye meza lake, ako na pilipili hoho, ako na cucumber vile vile nyanya na kitunguu, zinaonekana kuwekwa kwa utaratibu kwa minajili ya kuuzwa

Hili ni gari mpya. Limewekwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Gari hili la kifahari ambayo bei yake ni bei ya juu sana kutokana na miundo yake ni gari ya aina ya kisasa.

Wafanyibiashara hawa wako kwenye soko la kisasa. Soko hili limejengwa kwa kifahari ukiangalia juu utaiona imejengwa kwa utaratibu. Watu hawa wanaonekana kutangamana kwa minajili ya kuuza na kununua.